...ya haedroponiki ambapo mboga za majani zinakuzwa kwa mirija au mfereji. Mimea hiyo imepangwa katika mistari mirefu na mizizi yake imeezamishwa kwa maji au virutubisho badala ya udongo. Muundo wa mbao unaonekana ukitumika kusaidia mimea hii ya mirija. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chafu au chini ya kufuniko fulani kwani kuna nguzo na miundo ya juu inayoonekana.

Mimea miwili yenye mizizi mirefu na iliyosambaa ikiendelea kukua ndani ya mfumo haidroponiki au mfumo wa kilimo bila udongo. Mizizi hiyo inaning'inia kutoka kwenye vikapu vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye tundu za chombo cheupe .

Mimea za kijani kibichi na nyekundu zimepangwa kwa safundefu kwenye mfumo wa kilimo wa kisasa wa hydroponiki ambapo mimea inakua katika mabomba meupe yenye matundu mimea ya kijani kibichi inakua kwenye safu ya chini wakati mimea mekundu iko kwenye safu ya juu.

Kontena kubwa la plastiki la rangi ya kijivu linaonekana likitumika kama mfumo wa kilimo cha haidroponiki; ambapo mimea midogo kadha imepandwa kwenye matundu yaliyokatwa kwenye kifuniko chake. Mimea hiyo ikiwemo mimea ya nyanya au pilipili imesimama kwenye viungo vyeusi vinavyo ipa msaada.

Mimea miwili yenye mizizi mirefu na iliyosambamba ikiendelea kukua ndani ya mfumo wa haedroponiki au mfumo wa kilimo bila udongo. Mizizi hiyo inaning'inia kutoka kwenye vikapu vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye tundu za chombo cheupe. Katikati, kuna bomba jeupe lililosimama wima huenda likitumiwa kusambaza maji yenye virutubisho.

Marundo mengi ya vitunguu nyekundu yamefurika chini yakiunda rundo kubwa. Mikono miwili ya mtu inaonekana ikichagua au kuchezea vitunguu hivyo. Vitunguu hivyo vinaonekana kuwa vimevunwa hivi karibuni na vinaenezwa sehemu kubwa ya eneo hilo.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamejipanga katika zizi lenye paa refu. Kuna mashabiki makubwa yaliyowekwa juu yakionyesha kuwa kuna mfumo wa kupunguza joto au unaingiza hewa. Chini ya ng'ombe, ardhi inaonekana ikiwa matope au uchafu ikipendekeza mazingira ya kawaida ya shamba la ng'ombe au eneo la kuishi.

Uyoga unaota kutoka kwenye mifuko mikubwa iliyotundikwa ambayo inaonekana kuwa na virutubishi inayoruhusu uyoga kustawi. Kila mfuko umejaa uyoga mweusi na unayohibuka kutoka pande zote iliyokongwa katika makundi mengi. Utaratibu huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo cha uyoga ambayo mara nyingi hufanywa katika mazingira yaliyothibitiwa.

Chafu kubwa ambapo mimema yenye majani mabichi imepangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Muundo wa chafu unaonekana umetengenezwa kwa nundu zilizopinda na kufunikwa kwa plastiki au kitambaa muhimu cha ilimo kuruhusu mwanga kupita huku ikilinda mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na mimea inastawi vizuri ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji au kulinda mazao kutokana na hali mbaya ya hewa.

Eneo kubwa la kilimo cha kisasa likiwa na safu ndefu ya nyumba ye kitalu zenye paa za rangi ya manjano zilizopangwa kwa mpangilio maalum. Mbele ya nyumba hizo za kitalum kuna eneo lililolimwa au shamba dogo la mazao. Kwa mbali, mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana ukisimama angani.

Shamba kubwa la kabeji zilizopandwa kwa mistari mirefu iliyonyooka. Mimea ya kabeji bado ni midogo na michanga ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu labda udongo wenye rotuba na kuna mistari ya mfumo wa umwagiliaji wa matone inaonekana kati ya mistari ya mimea ikionyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa katika kilimo.

Shamba la nyanya zenye matawi mengi zikiwa zimebebana na nyanya za rangi tofauti. Baadhi zikiwa bado mbichi na za kijani zingine zimeiva na kuwa nyekundu. Nyanya zimepandwa kwa safu na udongo unaonekana kuwa wenye rutuba. Baadhi ya nyanya zinaonekana kuwa na kasoro ndogo ndogo labda kutokana na wadudu au magonjwa.

Shamba kubwa la migomba iliyopandwa kwa safu ndefu na yenye majani mengi yakiwa yamejaa uhai na rangi ya kijani kibichi. Majani ya migomba yanaonekana makubwa na yenye afya yakionyesha ukuaji mzuri. Upande wa kulia kuna njia ya udongo au shamba jingine lililolimwa likionyesha eneo la kilimo.

Uyoga mweupe uliokua kwa wingi juu ya udongo mweusi unaashiria kuwa huu ni ukulima mkubwa wa uyoga, au shamba la biashara. Uyoga huo unaonekana safi na mwingi huku baadhi yao wakiwa wamekusanyika katika makundi na wengine wakiwa wametawanyika kote.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa katika mstari iliyonyooka. Udongo umeundwa kuwa matuta na kati wa kila mstari wa mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ukionekana kama mrija mwembamba inayoambatana na mimea. Baadhi ya maeneo ya udogo yanaonekana kuwa na mabaki ya mimea kavu au majani yaliyolima.

Shamba likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia. Katikati kuna kifaa cha kunyunyizia maji kinachounganishwa na bomba refu huku maji yakiruka kwa nguvu kutoka kwenye kifaa hicho yakinyunyizia mimea. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa katika mistari iliyonyooka kwenye udongo wenye rangi ya kahawia.

Mstari wa mimea michanga iliyopandwa kwa udongo ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mirija nyeusi inayoambatana nayo. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Upande wa kushoto kuna eneo kubwa la nyasi kijani kibichi na kwa mbali kuna miti mingi iliyosongamana ikionyesha mazingira ya mashambani au bustani.

Rafu wa saruji ulijaa maji yanayo tiririka ukiwa umepakana na shamba kubwa lenye mimea mirefu ya lijani kibichi upande wa kushoto, upande wa kulia wa mfereji kuna njia ndogo na kwa mbali kuna mti mmoja mkubwa uliosimama peke yake ukifuatwa na shamba lingine la kijani.

Maeneo mawili ya mimea yenye majani mabichi yamepangwa kwa safu yakitenganishwa na mkondo wa maji unaotiririka katikati. Maji haya yanaonekana kama yanatoka mahali fulani labda kwenye mfumo wa umwagiliaji. Upande mmoja wa mkondo unaonekana maji una matope, ikionyesha kuwa eneo hili lina udongo laini.

Mfumo wa umwagiliaji ukifanya kazi, ukirusha maji angani kwa njia ya chemchemi ndogo ndogo. Maji yanaonekana yakinyunyuzia udongo iliyo chini. Sehemu ya udongo inaonekana kuwa na rangi ya nyeusi, ikionyesha unyevunyevu.

Shamba dogo lililopandwa mimea michanga midogo midogo ikiwa imepangwa katika mistari iliyonyooka. Mrija nyembamba nyeusi ya umwagiliaji wa matone imewekwa kando ya kila mstari wa mmea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Kwa nyuma kuna mimea mengine mengi ya kijani kibichi inayoashiria uwepo wa mimea mingi au misitu.

Mimea michanga ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, ikiashiria shamba dogo au bustani. Karibu na mimea hiyo, kuna bomba jeusi refu linalolala chini, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unaashiria mbinu bora ya kutumia maji shambani hasa kwa mimea changa na unaweza kusaidia katika kuhifadhi maji.